Mama mmoja ambaye amevalia vazi nyeusi, amekaa akitabasamu ndani ya mahindi na maharagwe ambazo zimepandwa. Zimekaa kuchapwa na jua, zingine ni za kijani kibichi, zingine zikiwa na rangi ya manjano.

Ng'ombe za rangi ya hudhurungi na nyeupe zikiwa zizini kwa kando yake kuna miti ambayo imepigiliwa na mbao, kuna mtu ambaye amejifunika sweta na kofia, kuna miti ya rangi ya majani, mtu akiwa ameshikilia mpira.

Mahindi changa inaonekana kukuliwa na wadudu, imebaliliwa vizuri ya rangi kijani kibichi, iko shambani na inakaa kukauka.

Mbaba ambaye amekaa, ameshika ndizi, kuna ndizi ambayo iko juu ya meza, kuna kitabu, kuna bakuli, kando yake ni ukuta nyeupe na huyu mbaba anaonyeshana kwa hii ndizi venye amebeba, mikono yote imebeba mandizi.

Ng'ombe ya rangi ya mchanga ikiwa inamwagiliwa maji, na mtu ambaye amesimama akiwa akishikilia kitu chenye kinakaa kichuma. Ngombe ingine ya rangi nyeusi na nyeupe ikiwa imesimama kando yake, mtu mwingine akiwa ako na kitu cha rangi ya bluu mkononi akiwa anapanguza gari. Kuna miti ya rangi ya manjano ambayo iko kando yake na.

Ngombe zikiwa zizini zinakula chakula ambayo imekauka zikiwa na rangi tofauti tofauti, kuna zenye ziko na rangi ya udhurungi na nyeupe, nyeusi ,nyeupe ziko chini la paa la nyumba ambalo limewekwa mabati na chuma, kando yake kuna magunia ambazo ziko na maandishi ya rangi nyekundu na ya rangi kijani kibichi zimefungwa vitu.

Mandizi ambazo ziko na rangi ya kijani kibichi. Zimepangwa, zimepandwa kwa mstari moja, zote zikiwa zimepaliliwa. Kando yake kuna miti ambayo ni ya kijani kibichi inayoonekana.

Baba moja ambaye amevalia sare ya rangi ya manjano, akiwa amewekelea vitu za chuma juu ya pikipiki. Zingine zikiwa kando ya mapikipiki. Amesimama chini ya nyumba na huku mbele kuna mlango kubwa ya chuma nyeu...

Mtu amevalia vazi ya rangi nyeusi akiwa amebeba ndizi kubwa ya rangi ya kijani. Kando yake kuna mama ambaye ameinama akiwa amejifunga kitambaa cha madoadoa na vazi la nyekundu. Nyuma kuna watu wengi ambao wamekaa. Kuna gari kando yake.

Shamba imelimwa shimo. Mandizi zingine zikiwa zimeanguka, zingine zimesimama. Ziko na rangi ya kijani kibichi. Kuna njia katikati ya kuingia kwa hii shamba.

Mtu amekaa akiwa amejifunika kitambaa , ameshikilia mtungi , anakamua ng'ombe, amekalia kitambaa cha rangi nyekundu, chini kuna rangi kijani na yeye anatabasamu.

Mtu ambaye amekaa amevalia vazi ya rangi ya kijani akiwa na ndoo nyeupe akikamua ngombe ya rangi ya udhurungi na nyeupe ingine ikiwa kando yake. Kuna mbao ambazo zimepigiliwa na juu kuna paa la mabati.

Mtu ambaye ako na kipira amesimama anaosha ng'ombe, ng'ombe ni nyeupe ng'ombe ikuna mandama ng'ombe ziko mingi kama, ng'ombe kubwa ziko mingi na kuna mandama ambazo zinaonekana Kwa umbali ziko ndani ya zizi.

Nyasi za kijani zimefungwa na zikapangwa mahali penye panaonekana kuna shade ambapo hakuna mvua. Zingine zimekatwa katwa zingine zimechakaa chini.

Migomba ya ndizi ambayo imeinama, kuna ndizi ambayo imekomaa, mtu ambaye ameshikilia hilo ndizi anajaribu kukata na kuna miti ambayo iko kando yake iko na rangi ya manjano na kijani.

Watu wakonna mandizi mengi, kuna watu wengine wamekaa wengine wakiwa wamesimama, na magunia ambazo zimeekwa vitu ndani kuna kuna miti Kando ya kijani kibichi.

Mtu amepanda juu ya pikipiki. Ako na mamitungi ya chuma. Kuna magari mbili zimesimama kando huko na kuna lori ambayo, imewekwa mizigo juu. Huyu mtu anajaribu kuendesha ako na sare ya sambarau.

Ng'ombe ziko zizini, miti zimesimama, mtu mmoja anayevalia vazi ya buluu, akiwa anaangalia hii ng'ombe, akiosha amebeba, mtungi wa buluu iliyokaza kwa mgongo.

Mtu ambaye amevalia sare ya rangi nyeupe ako na mtungi anamwaga maziwa anaichunga kuna mtu mwingine ambaye amevalia sare nyekundu akiwa amemtazama kama anamwaga maziwa.

Kuna mbaba ambaye ameinama, amevalia vazi nyeusi, akiwa ameshika mahindi, anagongoa mahindi ambayo imearibika. Mahindi zingine zimetapakaa ambazo ni safi, kuna miti ambayo iko uju ya mahindi.

Mandizi zikiwa zimemwagwa kwa nyumba chini ya sakafu, zingine zimeiva zingine hazijaiva vizuri. Kuna kitu ambayo imebeba ndizi zingine, kuna ukuta inaonekana ya hudhurungi na huku chini sakafu iko na rangi ya kijivu.

Madaktari watatu wakiwa mmoja amekaa, wawili wakiwa wameinama, kitu ambacho kiko juu ya jiko kinaonekana sufuria wakiwa wamevalia makofia na sare zao nyeusi wakiwa wanatazama hiyo sufuria.

Mama amekaa anachimbua mandizi. Amemwekelea ndizi kwa sufuria na matawi. Ameshika kisu, amejifunga kitambaa. Nyumaye, kuna mandizi yenye ime...

Mtu ambaye amevalia vazi ya rangi nyeusi amesimama karibu na miti ya rangi ya kijani kibichi. Kuna ndizi ambazo ni za rangi ya kijani kibichi ziko kando yake. Anatembea kwa mguu.

Sahani ya rangi kibichi imebeba chakula ambacho ni jeupe chini yake kuna kitu ambacho kiko cheusi na kuna kitu kama ya kushikilia kwa hiyo sahani ndani ya kuchanganya.

Ngombe wawili wakiwa wanaingizwa zizini, mahali penye wanaoshwa. Wanaume wamesimama, wanaume wawili, na kuna mwanamke ambaye amevalia kofia nyeupe wakiwa wanatazama kwenye ngombe wanatokelezea.

Wamama wawili wamejifunga vitambaa, wakiwa wamekaa, mmoja akiwa ameinama nyuma yao, kukiwa kuna masahani na mandoo zikiwa zimesimama, ziko na vitu nyeupe ndani yao, kuna wamama wengine kando hawaonekani kwa uso, miguu wamevalia, maviatu na wengine wamejifunga kiuno.

Vitu mingi ambazo zimemwagwa ziko rangi tofauti tofauti kuna rangi nyeupe kuna rangi ya kijani kuna rangi nyeusi . Ni uchafu ukiangalia kuna ng'ombe ambazo ni nne zimesimama rangi ya ng'ombe mbili ni nyeupe ng'ombe moja ni nyeusi na kuna moja ambayo iko na rangi ya mchanga zina.

Mtu amevalia slipasi na vazi nyeusi, kofia nyekundu, ng'ombe, Kuna miti, anakamua, amebeba jagi ambayo anatumia kukamulia.

Mtu ambaye amesimama kwa zizi la ngombe. Kuna ngombe tofauti wa rangi, ziko ngombe nyeusi, kuna mmoja ambayo ni nyeupe na mtu ambaye amesimama hapo akiwa amevalia sare ya rangi nyeusi na rangi ya bluu. Hapo nyuma kuna mamiti ambazo ziko na rangi ya kijani.

Ngo'mbe ya rangi nyeusi na nyeupe iko zizini iko na mtu ambaye amesimama kando akiwa amevalia vazi nyeupe akitazama upande mwingine kuna mbao ambayo imejenga zizi la ng'ombe miti.

Wamama wamesimama mmoja akiwa ameshikilia kijiko akigawa mchele kwa mabakuli. Mabakuli ziko na rangi tofauti ,kuna za rangi ya bluu na kuna za rangi ya kijani ,kando yao kuna mama mwingine ambaye amejifunika kitambaa nyeupe akiwa anawatazama, chini kuna sufuria.

Mandoo ambazo zimesimamishwa, mbao, maziwa, mtu ambaye amesimama akimwaga maziwa, miti nyuma ya huyu mtu kuna nyumba ambayo iko na mabati ya kijani.

Daktari wa vazi nyeupe. Akiwa ameekelea vifaa juu ya meza. Ameshikilia kitu kwa mkono. Dirisha ya chuma na kioo. Kando yake ukuta wa rangi ya hudhurungi. Kuna makaratasi imewekwa hapo, iko na maandishi nyeusi. Kuna picha ya mtu inaonekana.

Ndizi ambazo zimeiva mpaka zikaharibika zimewekelewaa juu ya kifaa, kuna mama ambaye anazitazama kuna wengine ambao wako kando yao, kuna mmoja amevalia vazi la kijani akiwa ameshika kitu mkononi naye akiangalia.

Ng'ombe ya rangi ya udhurungi afifu, ikiwa amesimama. Mtu mmoja akiwa ameinama, ako na ndoo ambayo iko rangi ya blue anakamua hii ng'ombe ikiwa imesimama bila kusonga na iko chini ya mti, ambayo Iko na matawi ya udhu.

Watu wamevalia vazi ya rangi nyeupe na makofia na barakoa wakiwa wameshika kitu ya chuma, wakimwaga maziwa. Wako na kichungi ya rangi ya manjano na wanaangalia, kuna kando yake kuna kitu cha kupima maziwa.

Zizi la ng'ombe. Ng'ombe zimesimama. Ng'ombe nyeupe na rangi nyeusi. Kuna mitungi, kuna watu wawili, mmoja amekaa chini anakamua, mwingine ameinama.

Shamba imepandwa mandizi. Mandizi zingine zimekomaa, zingine hazijakomaa, za rangi ya kijani kibichi. Kuna kanjia katika, kuna mtu anayesimama kando ya hizi...

Ndizi ingine inaonekana kuiva ingine ni mbichi na imewekelewa jani la kijini juu yake. Hizi ndizi ziko zimefunikwa.

Watu wawili wakiwa wamesimama, mbaba na mmama, mama amebeba mtoto mgongoni, mbaba ako na panga mkononi. Wanajaribu kushika ndizi, mbaba ameinua mkono na panga anajaribu kukata.

Mkono wa mtu umeshikilia tawi la mahindi ambalo linaonekana kuliwa na mnyama. Mkono uko na saa na mkono uko na vazi la buluu.

Zizi la ng'ombe, ng'ombe mingi za rangi nyeusi na nyeupe na rangi ya udhuringi zikiwa zimepangwa zikiwa kando kando Kuna nyumba ya mabati Kuna kengine kadogo ka Kuna mlango ya kijani Kuna juma ambazo zinazingira zi

Ngombe za rangi nyeupe na nyeusi zikiwa zimelala. Ngombe nyeusi mmoja ikiwa imesimama, kuna chakula Kando yao ingine imekaa yenye imekauka, ingine yenye rangi ya kijani zimelala chini. Kuna vitu za juma ambazo zimewazingira.

Mgomba ya ndizi imesimamishwa. Ndizi ambayo imeiva imewekelewa chini. Kando yake, kuna ukuta ambao uko na rangi ya udongo. Kuna vidole mbili zimeshikiliwa mgomba wa ndizi.

Ndizi ambayo imefungwa juu ya gari nyeupe, ndizi ikiwa na magomba na iko imefungwa na mpira ya nyeusi na nyumaye kuna miti ya rangi ya kijani ikiwa imesimama.

Daktari ambaye amevalia sare nyeupe akiwa amevalia barakoa , akiwa amevalia kofia ameshika kitu kwa mkono ambacho ni jeupe. Kuna kitu kingine kikiwa kimesimama kwa meza ambacho ni jeupe.

Mtu ambaye amevalia nguo ya rangi ya damu ya mzee amevalia kofia nyeupe amebeba mahindi kwa mkono wake . Mahindi zingine ambazo zimewekwa kando yake kuna za kijani kibichi na kuna zenye hazijadondolewa.

Ng'ombe ambazo ziko na rangi nyeusi na nyeupe zikiwa zinakula chakula ambayo imeingizwa ndani ya gurudumu ya gari. Kando yake kuna nyumba ambazo zimejengwa na mabati na matofali, chini kuna nyasi ya rangi ya kijani kibichi.

Mandizi zenye ziko na rangi ya kijani ziko kando na miti mingi, chini yake kuna majani ambayo imekaa kukauka, kando kuna miti ambayo imesimama yenye imekauka.

Mama mmoja na baba. Mama akiwa amevalia sare ya rangi ya njano na rangi ya pinki. Ameshikilia kichungi. Baba mwenye amevalia vazi nyeusi na kofia na longi ya rangi ya buluu, anamwaga maziwa kutoka kwa mtungi ya rangi ya kijani.

Mikono wa mtu ambao umeshikilia ndizi, ndizi yenye imeiva na ingine haijaiva. Kando yake kuna kibanda yenye imejengwa na mamiti na hakuna mtu yeyote ameonekana.